Mbele ya mlango uliyoundwa na muundo wa mstatili. Kumewekwa kibao cheupe kilichoandikwa form one R .

Kando ya dirisha kuna mitugi mbili ya gesi moja nyeupe na ingine ya rangi ya orange kando yake kuna kizima moto cha rangi nyekundu.

Nyumba ya ghorofa tatu. Ina milango ya rangi nyekundu na dirisha za vioo. Mbele yake, kuna maua iliyopandwa na njia ya kupita.

Nyumba kubwa yenye gorofa ina milango mitatu, mbele yake kuna kiti nyeupe na uwanja wenye majani na nyasi za rangi ya manjano.

Ukuta wa madarasa umechorwa aina ya minyama pori kuna ndovu, kuna twiga, na kuna tumbili mbele ya darasa kuna maua yamepandwa.

Uwanjani, kuna mchezo wa watoto, kando kando yake kuna mti mkubwa wenye rangi ya manjano na maua ya yellow . Hii mchezo kuna...

Darasani kumepangwa viti zilizo na meza yake kando, viti hizi zimetengenezwa na chuma yenye rangi nyeusi.

Hali ya anga inaonekana ikiwa tulivu, angani kuna mawingu nyeupe pe pe pe, kando yake miti nyekundu iliyotulia.

Mpiga mbizi, mwanamke aliyevaa kofia ya kuogelea nyeupe, ako majini akingoja kipenga ili aanze kuogelea.

Mlangoni kumewekwa kibao kinachoonyeshha darasa la grade one c na wakimkaribisha mwalimu wao Agnes.

Darasani kumepangwa viti linaotumika kukaliwa kufanya mtihani. Huko mbele kuna matarakilishi yatakayotumiwa na walimu.

Mwanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang alizaliwa tarehe moja Machi mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne ana ulemavu katika mkono wake wa kulia.

Wanaume waliovaa sare zenye shati nyeupe. Zimeandikwa, Kenya na koti ya rangi ya nyekundu, iliyo na mistari ya kijani na nyeusi. Wamepozi kupigwa picha.

Madawati sita na viti zimepangwa katikati ya darasa mbele ubaoni kuna rula ya rangi ya yellow

Madawati mengi yamepangwa kwenye madarasa. Mbele yao kuna matarakilishi yatakayotumika na walimu.

Maji ni muhimu katika maisha yetu, ni vizuri kutumia maji ipasavyo, naweza tumia maji kupanda mimea na kunywa, natoa maji mtoni na katika visiwa.

Kando kando ya nyuma kuna uwanja ulio na nyasi za kijani bali kuna miti mirefu iliyo na rangi ya kijani.

Mchezaji wa Kenya mwanamke, Nancy Jelangat Koech. Amebeba bendera ya Kenya. Kando yake, kuna mchezaji mwenzake mwanaume.